Kuna mandizi mawili ambayo ni ya rangi ya manjano na yanaonekana ni kwamba yameiva kupita kiasi na kuna ile ambayo imeweza kupasuka katikati na yako juu ya meza iliyo na mianya.

Picha hii inaoyesha kishada cha ndizi mbichi zilizo kwenye mimea. Ndizi hizo hazijakomaa na zinaonekana zikiwa bado ya rangi ya kijani ,majani ya migomba inaonekana nyuma ikionesha mazingira ya kijani kibichi ya kilimo. Hii ni hatua kabla ndizi kuiva na kuvunwa kwa matumizi ya chakula au biashara.

Kuna wamama wanaoonekana kushikilia trei na juu yake kuna vyakula ambavyo vina sahani tatu zenye rangi ya kijani kibichi na mbili ambazo ni za rangi ya samawati. Nyuma yao kuna ukuta na pia miti midogo ya kijani kibichi.

Kuna migomba ya mandizi ambayo inaonekana kukomaa Kabisa na chini Kuna mchanga ambao inaonekana uko sawa kwa ulimaji, na juu Kuna miti inayoonekana kutoka na mandizi mengine yanaonekana kuwa yamechipuka.

Kuna watu watatu ambao mmoja wao ni mama ambaye amevaa nguo ambayo kwa kimombo tunaita lab coat na amekaa kwenye kiti cha rangi ya kijani kibichi, wanaume wawili nao wanapakua chakula ambacho kimepikwa.

Kuna bakuli moja ambayo ni ya glass , iliyo na umbo ambalo ni la hemisphere kwa lugha ya kizungu na ndani yake kuna unga uliochanganyikana na maji, na ambao haujaweza kupondwa pondwa vyema.

Kuna mtu mmoja aliyevaa overall ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Na mbele yake kuna ng'ombe ambaye ni mweusi na pia ana rangi ya hudhurungi na anamkamua ndani ya ndoo ambayo ni ya rangi nyeupe.

Kuna mandizi ambayo yana rangi ya kijani kibichi ,huku mengine yanaonekana kuwa ni ya rangi ambayo ni ya manjano na mengine yana maumbo ambayo yanakaa alama ya Cha.

Kuna mkono mmoja ambao umeweza kushikilia mandizi na mandizi hayo ni mchanganyiko wa yale ambayo yameiva na yale ambayo hayajaiva. Mbali kabisa kuna mbao zilizosimama na chini kuna nyasi nyasi ambayo zimemea.

Kuna ngombe mmoja mweusi ambaye anaonekana kunywa maji katika jengo ambalo limeweza kujengwa kwa ajili yake, kando yake kuna mitungi miwili, moja ambao ni wa rangi ya manjano na mwingine ni wa rangi mweupe.

Kuna wamama watano ambao wameweza kufunga leso kila moja wao. Wawili wameweza kukaa chini, na watatu wameweza kusimama huku wanatazama liquid ambayo inakaa maziwa.

Kuna ng'ombe ambaye amefungwa mtini na anaonekana ni mkonde Sana na ana uvimbe mwilini. Nyuma yake kuna miti midogo midogo ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa amevaa nguo, ambayo kwa lugha ya kimombo tunaita lab coat , na kichwani mwake ameweza kuvaa karatasi fulani inayovaliwa na daktari, amevaa pia meski na pia miwani.

Kuna mkulima mmoja ambaye ameweza kushikilia mandizi kwenye mgomba na huyo mkulima ameweza kusimama, nguo ambazo amevaa ni nguo nyeusi na nguo moja ambayo ni nyeupe.

Kuna mandizi ambayo yanaonekana matamu sana kwa kuwa yameiva na ni ya rangi ya manjano. Na nyuma kabisa kuna ukuta ambao ni wa rangi ya maroon . Imewekwa katika sakafu ambayo imekorogewa na simiti .

Kuna mandizi ambayo yameweza kuwekelewa juu ya mengine na yanaonekana kuwa hayajaiva. Huku mtu mmoja akiyawekelea na juu kabisa ni mawingu yanayoonekana kuwa ya rangi ya samawati na nyuma hema ambalo lina karatasi.

Hili ni shamba la mandizi ambalo lina migomba mingi sana na baadhi ya migomba hiyo kuna ile ambayo imeweza kuzaa mandizi na mandizi hayo yanaonekana ya kwamba hayajaweza kuiva.

Kuna kijiko ambacho ni cha chuma, na kinaonekana ya kwamba kinakorogea maziwa yaliyolala, ndani ya kichungi ambacho ni cha rangi ya kijani kibichi, na chini ni sakafu ambayo ni nyeusi.

Kuna ng'ombe wawili ambao wameingizwa katika mahali tunapaita cattle dip kwa lugha ya komombo na kando yao kuna mwanamme na mwanamke ambao wanazo angalia zikiingia huko.

Kuna ng'ombe ambao wawili wameweza kulala shambani. Wanaonekana kuwa wameweza kuchoka ama Wana usingizi. Ng'ombe hao Wana rangi nyeusi na nyeupe, rangi ambazo zimeweza kuchanganyika pamoja

Kuna ng'ombe ambao wanakula nyasi ambayo imewekwa ndani ya taya la gari, na ng'ombe hao wana rangi ambayo ni nyeupe na nyeusi, na nyuma kabisa kuna nyumba ya mabati, na mbali kuna miti iliyopandwa.

Kuna mandizi ambayo yanaonekana kuwa hayajaiva ila yako kwenye harakati ya kuiva na juu yake kuna matawi ya migomba ya mandizi ambayo ni ya kijani kibichi, inaonekana kuwa kuna mwangaza ambao uko nyuma kabisa.

Kuna mandizi ambayo yanaonekana kuiva kabisa na mti ambao umeshikilia ni wa kijani kibichi. Na nyuma kabisa kuna ukuta ambao ni wa rangi tunayoita maroon kwa lugha ya kimombo.

Kuna nyumba ambayo inafahamika kwa lugha ya kimombo kuwa ni greenhouse na ndani yake kuna mandizi ambazo yameweza kupandwa na migomba hii ya mandizi inaonekana kuwa haijakomaa vema na kuna pia nyasi ambayo imemea chinichini.

Kuna migomba ya ndizi ,ila mgomba ambayo iko karibu na kamera umeweza kuletea mazao ambayo ni mandizi makubwa na yameweza kuwa mabichi na ni ya rangi ya kijani.

Kuna wanaume wawili ambao wameweza kushikilia mitungi, ya chuma ambayo iko na maziwa. Na wanamwaga maziwa ndani ya chuma kingine na wanaume hawa wamewezakuvaa kofia ambazo ni nyekundu.

Kuna watu ambao wameweza kuzunguka mahindi ambayo yameanikwa juani na watu hawa ni wanne na kuna mama mmoja ambaye ameweza kukaa chini, kuna mtoto pia ambaye ameweza kushikilia kijiti kikubwa.

Kuna mama mmoja aliyevaa nguo ambayo ni ya hudhurungi na mbele yake kuna mandizi ambayo hayajaiva na nyuma ni migomba mirefu kabisa ya mandizi huku ameweza kushikilia boksi moja na mkono wake wa kushoto.

Kuna wamama ambao wameweza kushikilia trei na juu yake kuna bakuli ambazo zina vyakula na ni za rangi ya samawati. Huku, sufuria moja ambayo iko juu ya jikoni, imeshikiliwa.

Kuna mimea mengi ambayo inaonekana imepandwwa katika karatasi ambazo ni yeusi na mimea hio inafanana na migomba ya mandizi na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna mkono mmoja ambao umeweza kuvalia glasi ambazo ni za rangi nyeusi na imeweza kushikilia mashine ambayo ni ya rangi nyeusi na ipo karibu na matiti ya ng'ombe ambaye kana kwamba anataka kukamuliwa.

Kuna gari ambalo linaona ni la rangi nyeupe na vioo, ambalo limeweza kubeba mandizi juu, mahali tunapoita carrier Kwa kugha ya kimombo. Mandizi hayo hayajaiva na kwa hivyo, ni mabichi.

Kuna watu ambao wanachimba migomba ya ndizi barabarani, na ina majani ambayo ni ya kijani kibichi na mbele kabisa kuna miti mingi ambayo imepandwa, na hapo karibu kuna pikipiki ambayo imeegeshwa.

Kuna mama mmoja ambaye ameweza kuvaa overall ya rangi nyeusi, huku mgongoni mwake ameweza kuvaa mtungi ambao umebeba dawa ya kunyunyizia ng'ombe dawa. Na tunaona ng'ombe ambao ni wa rangi nyeupe, ambao wananyunyiziwa dawa.

Hili ni shamba ambalo linaonekana kuwa limejaa mimea na baadhi ya mimea hio kuna migomba ya mandizi, kuna nappier grass kwa kizungu ambayo huliwa na ng'ombe, na hapo katikati kuna sehemu ilio na mchanga.

Kuna shamba ambalo linaonekana kuwa limepandwa migomba ya ndizi na mgomba moja una ndizi kubwa sana ambayo umeweza kushikiliwa na mti ili isiweze kuanguka, juu na huko nyuma kunaonekana kuwa miti imepandwa.

Upo mkono ambao umeshikilia ndizi ambayo haijaiva. Ndizi hiyo, nyuma yake kuna mandizi mengine ambayo hayajatolewa magwanda na mandizi hayo ni ya rangi ya kijani.

Kuna shamba kubwa ambalo linaonyesha kuwa limepandwa migomba ya ndizi na ambayo haijakomaa na chini kuna mpira wa maji ambayo unapita mbali kabisa kunaonekana kuwa na mti moja.

Kuna msichana mmoja mbaye ameweza kukaa chini kwenye shamba ambalo linalimwa mahindi. Ameweza kuvaa nguo ambazo ni nyeusi na amepiga tabasamu ambalo ni la kuonyesha kuwa amefurahia.

Kuna wamama ambao wameweza kushikilia mandizi na mandizi haya yanaonekana kuwa ni ya kijani kibichi; kusema ya kwamba hayajaweza kuiva. Nyuma yao kuna wale ambao wameweza kukaa chini. Na mbele ya mama aliyevaa nguo nyeupe kuna kikapu.

Kuna shamba la mahindi mengi ambalo linaonekana kuwa mahindi hayo hayajakomaa vyema na chini yake kuna nyasi iliyopandwa na nyuma ya shamba hilo kuna miti mirefu ambayo inaonekana.

Kuna mtu ambaye ameweza kusimama mbele ya vikombe na amevaa nguo ambazo kimombo tunaona lab coat , na nyuma yake ipo mashine ambayo imeweza kuwekwa stima na imewaka.

Kuna wanyama wawili ambao wameweza kulala chini na inaonekana ni wa rangi ya hudhurungi, na nyuma yao kabisa kuna nyasi ambayo ni ya kijani kibichi kabisa. Na matiti ya wanyama hawa yanaweza kuonekana.

Kuna nyumba moja kubwa ambayo inaonekana kuwa inatumika kama zizi la ngombe na ngombe hawa ambao wapo hapa ni walio na rangi nyeusi na nyeupe na wana onekana kula nyasi.

Kuna maziwa yaliyogandishwa yakitenganishwa na tui lake kwa kutumia kitambaa jeupe cha kuchuja, kuna kitambaa bakuli chini ya kitambaa ambacho kinakusanya maziwa yaliyopenya, kando kuna sufuria ya maziwa.

Kuna mama mmoja ambaye yupo mahali ambapo pa kuweka maziwa na amevaa kitu kichwani ambacho kinazuia uchafu isiweze kuingia nyweleni, nguo ambayo amevaa ni ya rangi nyeupe na inafahamika kama lab coat kwa jina la kimombo.

Kuna karatasi ambayo ina rangi ya mawingu ambayo imefunikia mandizi yaliyo kwenye migomba ambayo ina rangi ya kijanikibichi, mandizi hayo pia yana rangi ya kijanikibichi kwa maana hayajaweza kuiva.

Kuna bonde ambalo linaonekana kuwa na mimea ya mandizi, ambayo kuna ile imekauka na ingine haijakauka. Nyuma yake, kuna vitu ambavyo tunaita bushes kwa lugha ya kizungu.

Kuna kidole kimoja ambacho kimeguza mandizi ambayo hayajaiva, na kuna pia yale ambayo yanaonekana kuwa yameiva kwa umbali, na nyuma yake kuna pia lile ambalo halijaiva na limewezakupasuliwa.

Kuna mtu ambaye yupo kwenye shamba yla kulima mandizi, mandizi haya yanainekana kuwa ni migomba ambayao haijakomaa ni kana kwamba ilikuwa imepandwa recently , mtu huyu ameweza kushikilia stand ambayo inaonekana ni kwamba ina vifaa vinavyo fanana na kamera ama touches .

Kuna shamba la kulima mandizi ambapo mandizi yameweza kuvunwa na watu ambao ni watatu na wapo wanaangalia mandizi hayo, mwanaume mmoja aliyevaa nguo zote ambazo ni nyeusi anaongelesha mama huyo.

Kuna mtu aliyevaa gumboots na shati yenye madoa doa na mtu huyu ameweza kusimama kwenye shamba na migomba ya ndizi ameweza kushika ndizi na kando yake kuna fensi ya seng'eng'e.